Maelezo katika hili picha. Naona tu mtu ambaye amesimama ambaye anaweza kushikilia ile mimea ya ndizi ambayo imeweza kumea pale. Naona pia kuna kuna ndizi zingine ambayo imesimama hapo kando. Naona pia huyu mtu ameweza kuvailia kofia nyeupe, ana miwani. Vile vile naona kuna kuna ka katangi pale ambayo kanaonekana.

Katika hili picha maelezo ambayo katika hili picha naona pia hapa ni shamba ambayo yana mimea mbalimbali. Naona moja hizi mimea ni ndizi. Ndizi ambayo ameweza kunawili vizuri. Naona pia kuna hali ya anga pale si mbaya vile. Yako salama.

Ni mwanadada tu ambaye labda ana anaweza kuchonga ndizi. Ndizi pale naona hapa kuna shamba ya ndizi pale. Ni shamba ya ndizi ambayo imeweza kunawiri. Naona hali ya jua inawaka. Naona pia ameweza kuchonga zile ndizi mpaka zimeweza kuwa kiwango cha kutosha kuwa kitoweo.

Ah maelezo katika hili picha naona kuna pikipiki, naona pia kuna kuna wauzaji wawili. Naona labda mmoja wao ana uza maziwa. Huenda mmoja wao ana uza maziwa. Naona pia kuna kuna kuna vyombo vya maziwa ambavyo ziko hapo kando. Naona pia kuna hiyo pikipiki na mwendeshaji pikipiki kuna kuna kitu labda ana nakili pale.

Katika hili picha naona kuna kuna ng'ombe kuna ng'ombe tusingi pale pande hii na pande hii. Naona pia kuna kuna watu tu wawili ambao wanaweza labda wanaweza kuhudumia hawa mang'ombe kuwapa vyakula. Kuwahudumia katika hili kali vyote vile.

katika hili picha naona ni kwamba ni shamba la ndizi, naona ndizi naonatu ndizi hapo na pia kuna miti ambazo zimekaa kando hapo hii inaonyesha ishara ni shamba la ndizi labda pia kamtuni pale kando yake naona.

Hii ni picha inatuonyesha taswira kwamba kuna kuna vitu ambazo ziko katika hilo kibakuli, hilo hilo sahani. Naona pia kuna kuna vijiko vitatu ambavyo vimeundwa na mbao ili kuashiria kwamba ni utamaduni wa jamii fulani ambao wameanza tu labda wanaweza kukoroga ili kuchanganyisha.

Maelezo katika hili picha naona tu ngombe aliyeweza kufungiwa pale ndani. Naeza kuona anaweza kukula ile mazao ameekewa hapo ndani. Naona pia ameweza kujengewa kale ka kitu ambalo kuziba jua ikamdhuru pale

Maelezo katika hili picha naona ni mkulima ambaye ameweza kusimama katika shamba la ndizi labda katika taifa fulani ambazo hatuwezi tukasema ni taifa gani. Naona pia kuna ndizi ambazo ziko kando hapo ambazo zimeweza kuvunwa zipo tayari kuchukuliwa kwenda sokoni.

Maelezo katika hili maelezo katika hili picha naona ni shamba ni shamba la mimea ya ndizi. Naona tu ndizi zimeweza kunawiri tu vizuri. Naona katikati ya hizo ndizi naona mkulima mtu mmoja ambaye amesimama ameweza kuvaa kofia nyekundu na na na nyeupe pale kaptula.

Katika hili pppcha tunaona kuna sufuria ambayo amewezwa kuwekwa kwenye jiko, yapo ndani na anaendelea tu kuiva, naona imeyolea tu kiasi labda kukorongwa yale vitu ambayo yako ndani kama yameiva.